Dawa mbalimbali zimehifadhiwa katika chupa za kila aina, kando ya baisikeli iliyolazwa chini kuna ubao wa matangazo unaotoa habari kuhusu daktari anayetibu magonjwa mbalimbali na jinsi ya kumfikia kwa kutumia nambari yake ya simu.